Panaonekana watu wawili ambao wameketi nje ya duka ambayo imeandikwa Airtel Money na ya M-Pesa. Kando ya duka hilo pana jokofu ambayo imefungiwa kwa chuma. Watu hao wawili wameketi kwenye kiti nje ya jengo hilo wanaonekana wafanyibiashara katika maeneo haya.

Kuna mwanamke ambaye ni mjamzito. Mwanamke huyu amevaa rinda jekundu na amefurahi sana. Pia kuna maandishi ambayo yameandikwa Jubilee Quality Hospital Cover kana kwamba hii ni kama Jubilee inatangaza bima yao kuwahimiza watu wachukue bima yao ili waweze kufaidika kutokana na huduma ambazo wanapeana.

Haya ni mandhari ya sokoni. Ambayo yanauza cereals . Kuna vitu mbalimbali ambavyo vinaonekana vikiwemo njugu, na baadhi ya vitu ambavyo vinauzwa pale sokoni, kuna watu ambao wamejifunika na miavuli, wengine ni wachuuzi, wengine ni wanunuzi.

Kuna speedometer ya gari ambayo inaonyesha ile distance ambayo gari inacover . Speedometer hii kando yake kuna rangi nyeupe na speedometer yenyewe ni nyeusi halafu imeandikwa maandishi nyeupe. Labda ni gari ambalo liko katika shughuli za kusafirisha watu kwenda shughuli mbalimbali.

Kuna noti mbali mbali. Noti za kuna noti za elfu moja, kuna noti za shilingi mia tano, pia kuna noti za shilingi elfu mbili. Noti hizi isipokuwa za shilingi elfu moja zimefungwa pamoja. Hizi ni pesa ambazo zinatumika kupeana huduma na kununua vitu mbalimbali.

Kanaonekana mwanamke mmoja ambaye amecheka meno yake yote ya nje. Mwanamke huyu ametumika kutangaza biashara ya Britam. Anaongea kwa watu kuhusu umuhimu wa kutumia Britam, ili kucover , insurance zao. Huyu anatangaza biashara yake na anaonyesha vile ambavyo ni rahisi na ni muhimu kutumia Britam.

Panaonekana wachuzi ambao wametandaza bidhaa zao. Wanataka kuuza bidhaa hizo ni mboga mbalimbali zikiwemo sukuma pamoja na mchicha. Pia kuna wateja ambao wanaonekana kununua mboga hizo ambazo zinauzwa na wateja mbalimbali .Panakaa mandhari ya soko ambapo ni mboga zinauzwa.

Kuna mikono miwili ambayo imeshikilia noti za elfu elfu, ni kama anahesabu pesa hizi kwa jaili ya kulipa kwa sababu ya huduma fulani, ama, kwa sababu ya kitu fulani ambacho amekinunua.

Hili ni duka la viatu, kuna viatu vya sampuli mbalimbali na rangi mbalimbali. Kuna vyekundu, vyeupe na vya manjano. Viatu hivi ni vingi sana. Mbali kabisa upande wa kulia, kuna mtu mmoja ambaye amesimama mwanamke kana kwamba ni mnunuzi ambaye ameingia kwenye duka hili.

Haya yanakaa mandhari ya biashara. Kuna viatu vya aina ya sandals ambavyo zimepangwa kulingana na rangi mbalimbali. Kuna vyeusi na kuna vya brown . Kwenye viatu hivyo kuna mtu mmoja ambaye amesimama. Mtu huyu anakaa mhudumu wa hapa ambaye ni mchuuzi anauza viatu hizi.

Naona magari mawili ambayo yameegeshwa uwanjani. Kuna uwanja mkubwa sana ambao umezingirwa na miti mizuri ya kijani. Nyuma ya gari hizo kuna hema ambazo zimesimamishwa labda kuna sherehe ambayo inayoendelea hapa. Kwa hivo gari hizo zimetumika katika usafiri ama kupeana huduma fulani kwenye sherehe hii.

Kuna jengo moja ndogo, ambalo linakaa duka. Mbali na kuwa duka, duka hili limeandikwa M-Pesa. Duka hili limefungwa na wire mesh , alafu ndani yake kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinakaa kuuzwa. Duka hili limejengwa mahali nadhifu, kwani limejengwa kwenye barabara iliyowekwa carbros .

Kuna duka moja inaonekana, duka hii imepakwa rangi ya kijani milango yake, imepakwa rangi ya kijani, na imeandikwa pia M-Pesa. Mbele ya duka hili kuna crates ambazo ni za kala ya bluu, pia kuna ndoo labda ya kutupa takataka ambayo ni rangi ya kijani.

Kuna duka ambayo imeandikwa Destiny Dairies. Kwenye nembo hiyo kuna ng'ombe kando yake. Chini yake, kuna pia maandishi milk ATM na mbele ya duka hilo, kuna watu ambao wamesimama na mbele yao pia kuna galoni mbalimbali zinazoonekana kubebea maziwa. Watu hawa wanaonekana kuwa wateja ambao wamekuja ili kununua maziwa.

Kuna watu wawili kwenye mchoro, mmoja anaonekana nje ya jengo ambalo limeandikwa M-pesa na mwingine yuko ndani ya jengo. Aliye nje ya jengo amevaa tishati ya kijani na amejiegesha kwenye meza na aliye ndani amejiegesha kwenye dirisha ni kana kwamba anazungumza na huyo ambaye yuko mbele. Wa ndani anakaa mhudumu ambaye anapeana services za M-pesa.

Kuna picha ya mwanamke ambaye ameketi kwenye kibanda akiuza hoho, dania, kitunguu, nyanya, pia kunaonekana kukiwa na bidhaa mbalimbali pale mahali pa kuuzia kama vile viazi na nyuma ya vitu hivyo kuna watu wawili ambao wamesimama na mmoja ameketi. Labda muuzaji na hao wawili ni watu ambao wanataka kununua bidhaa. Panakaa mukthadha wa soko ambapo shughuli...

Kuna nguo za sampuli mbalimbali ambazo zimetandazwa chini. Kuna nguo za rangi mbalimbali nyekundu, nyeupe, kijani, vilevile kuna watu ambao wameketi chini. Bila shaka ni mhudumu labda wa duka hili na mteja ambaye amekuja kununua nguo hizi ambazo zinakaa nguo za mtumba zinazouzwa.

Inaonekana kuwa muktadha wa sokoni. Kuna watu wengi ambao wanaonekana kuuza na kununua bidhaa mbalimbali. Aliye karibu na mchoro huu anauza viazi, machungwa na pia kuna mahindi amabyo yanauzwa hapo kando. Kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama na mwingine anatembea. Watu wako katika shughuli mbalimbali.

Kuna shanga, mishipi na herini ambazo zinaonekana kwenye picha hii. Herini hizi ni za kiasili ambazo zimeundwa kutokana na jamii moja ambayo inaaminika kuwa jamii ya wamasai. Na bidhaa ziko kwenye sokoni ama zimeletwa sokoni ili ziweze kuchuuzwa kwa wachuuzi.

Kuna burner ambayo ni ya kijani kibichi, bana hii imechorwa mtu mmoja ambaye ameanguka chini na kando yake kuna baiskeli, kama mtu huyo alikuwa amepata ajali ya baiskeli. Huu ni mchoro ambao unatangaza kampuni ya Mayfair insurance, ambayo inapeana bima kwa watu ambao wamepata ajali.

Kuna magari ambayo yamepangwa kwenye foleni, magari haya ni ya rangi mbalimbali. Kuna meupe, kuna grey na pia kuna meusi. Magari haya yameegeshwa katika eneo moja kando tu ya fence . Nyuma ya magari haya kuna jengo refu ambalo linakaa Nyayo House katika mji wa Nairobi.

Kuna gari ambalo limeegeshwa uwanjani, kando ya gari hilo, kuna miti mizuri manthari ni mazuri ya kijani, pia kando ya gari hilo kuna mtu ambaye amesimama kwa gari hilo. Linakaa gari ambalo lina beba mizigo, ama gari ambalo linatumika kwa ajili ya kusafirisha watu ama kufanya huduma fulani ya usafiri.

Haya ni mandhari ya sokoni. Kuna bidhaa kadha wa kadha ambazo zimepangwa kwa njia mufti kabisa. Kuna machungwa, kuna vitunguu, kuna nyanya, kuna ndizi. Na kwa vitu hivyo kuna wachuuzi ambao wanaonekana kuwa wanachuuza vitu vyao.

Kuna bidhaa mbalimbali zinazoonekana mbele ya duka, bidhaa ni kama vile unga, mchele na soda. Pia kuna jokofu ambalo liko nyuma ya mchele huo, kuna pia huduma za M-pesa hapa. Inaonekana kwamba ni duka ambalo linatumika katika shughuli za biashara mbalimbali ikiwemo kuuza pia na kutoa pesa kwenye simu ama kuweka pesa kwenye simu.

Haya yanaonekana kama mandhari ya sokoni. Kuna watu mbalimbali ambao wanaonekana kuuza na kununua bidhaa mbalimbali. Baadhi ya bidhaa ambazo zinaonekana kwenye mchoro ni nyanga, kuna maembe, kuna ndizi ambazo zimeiva na zingine zinaonekana hazijaiva. Vilevile kuna watu wengi ambao wanaonekana kutengeneza shughuli mbalimbali za kibiashara.

Haya yanakaa mandhari za biashara. Kuna nguo nyingi, ambazo zengine zimewekelewa, zimelazwa chini, zengine zimehang'iwa kwenye ukuta. Huyu ni mfanyibiashara ambaye anauza nguo zake, na amezianika kwa sababu ya kutangazia, ama, ili wateja waweze kuona nguo zake na wavutiwe. Kwenye nguo hizo, kuna mti ambao umelala chini.

Haya ni mandhari ya soko, kunaonekana na nyanya nyingi ambazo zimepangwa kwenye katoni na pia zimeandikwa mia moja, katoni imeandikwa mia moja. Kuna watu ambao wamesimama wakitazama mmoja wao ambaye ameinama akipanga panga nyanya kwenye katoni hizo. Nyuma ya watu hao ambao wamesimama kuna watu wengine wengi ambao wanaonekana kuwa na shughuli mbalimbali.

Kuna gari moja jeupe. Gari hili ni KCM 709K. Gari hili linatumika kwa ajili ya usafiri. Gari hilo limeegeshwa kando ya fence ambayo ni ya green .

Kuna gari nadhifu nyingi ambazo zinaonekana. Gari hizi ni nyeupe na zimepangwa kwa laini moja safi. Hizi ni zile ambazo zinaonekana kuwa zinauzwa kwa hivyo zimepangwa vizuri ili ziweze kuvutia wateja au wanunuzi.

Kuna bidhaa kocho kwa kocho ambazo zimetandazwa chini, baadhi ya bidhaa ni kama vile nyanya, ndizi, kuna vitunguu. Pia kuna wanawake ambao wameketi, bila shaka wanawake hawa wanakaa ni wachuuzi wa bidhaa hizi, haya yanakaa ni mandhari ya soko.

Kuna noti moja, shilingi elfu moja ya Kenya. Hii ni noti ambayo inatumika katika shughuli mbalimbali nchini, inatumika kununua bidhaa mbalimbali pamoja na huduma mbalimbali sokoni, madukani na kadhalika. Hii ndio inaendeleza uchumi wa nchi.

Panaonekana gari moja la kifahari ambalo limeegeshwa nje. Kwenye gari hilo kuna lango kuu ambalo ni la bluu. Nyuma yake pia kuna lango kuu lingine ambalo limeegeshwa kando. Hili ni gari ambalo labda linatangazwa kwa sababu ya kuuzwa.

Kuna jengo ambalo linaonekana kuwa ni duka. Jengo hili pia linapeana huduma za M-Pesa kwa sababu kwenye mlango pana maandishi ya M-Pesa. Ndani ya duka pia kuna bidhaa kadha na kando yake kuna vitu ambavyo vimepangwa hapo.

Kuna banner ambayo imeandikwa Coverbora Medical Insurance. Kwenye banner kuna picha mbili zenye ziko kwenye kona mbili tofauti ambazo zinaonyesha watu, mmoja anakaa mhuduma wa Coverbora ambaye anaongea na mteja wao. Mwingine pia inakaa na mhudumu wa Coverbora ambaye ameona watu wakisalimiana. Hawa ni watu ambao wanatangaza biashara yao.

Hili ni duka la kuuza nyama, butchery . Kuna kioo ambacho kimefungwa vizuri na ndani ya kioo hicho kuna nyama ambazo zimekatwa. Vilevile kuna nyama ambazo zimemiminia. Vilevile kuna mhudumu ambaye amevaa gauni nyeupe. Huyo bila shaka ni mhudumu ambaye anakatia wateja nyama na kuwauzia pia kuna watu ambao wameketi hapo ndani ya butchery .

Kuna picha ya mtu ambaye analipa ushuru ni kama ni kibali ambacho kinawezesha mtu kulipa ushuru ama ambacho kinaonyesha mtu vile ambavyo analipa ushuru kwa ajili ya ujenzi wa taifa lake.

Kuna gari mbali mbali zinazoonekana kwenye mchoro. Gari moja imesimama parastal ambazo zinasimama kwenye mchoro. Gari moja imesimama pembezoni ya nyingine, imeandikwa Rawa alto . Hii ni biashara ambayo ni ya kuuza magari. Kwa hivo mtu ambaye anatangaza biashara yake kwa wananchi ili waweze kununua gari zake.